Mwangaza, noti sita za elfu moja, moja ya mia tano yenye mchoro ya marehemu Rais Kenyatta iliyo na rangi ya kijani kijani, nyekundu, kidole kilichoshikilia hela hizo.

Viatu aina ya spoti, vilivyopangwa kwa mpangilio wa juu mpaka chini, kukiwa na benchi la mbao. Viko na rangi tofauti ya nyeupe, nyeusi, manjano, samawati, nyekundu.

Mazingira ya sokoni nguo nyingi zilizoanikwa upande wa juu, mbao zikionekana kushikilia, mwanamke aliyevalia rinda la kijani aliye na mikono meusi, taka zilizotapakaa upande wa chini wa mahali hapo.

Duka lenye maji upande wa nje, milango miwili, wa kushoto umepakwa rangi ya kijani na maandishi meupe, wa kulia ukiwa wazi na rangi ya zambarau. Sehemu ya kuketia upande wa nyuma wa pikipiki ukiwa na kamba aina ya bladder iliyozungushwa kwa chuma.

Duka lenye vinyuaji vya aina ya soda upande wa ndani, mipira inayoning'inia kutoka juu, chupa za maji mbili upande wa kulia upande wa kushoto, mlango uliobandikizwa karatasi na kupakwa rangi aina ya kijani, watu watatu walioketi kwenye benchi .

Kijumba chenye friji upande wa njee iliyofungwa na waya. Dirisha liko wazi. Maandishi ya rangi ya kijani na mekundu. Watu wawili wameketi kwenye benchi mmoja akivalia kofia ya chepeo mwingine ya dini.

Magari aina tofauti ya rangi nyeusi, meupe na nyekundu, kijani na kijivu mahali pa kukalia palipoundwa pa rangi nyeusi na nyeupe. Madirisha ya vioo yanayowezesha kuona upande wa nje.

Wingu linaloashiria hali utulivu ya hanga, miti, gari lililopakiwa pembeni linaloangalia upande wa kushoto, matairi mawili yanayo onekana kuchomwa upande wa nyuma, manyasi, mwanaume aliyevalia kofia ya rangi ya kijani na shati la rangi nyeusi na nyeupe.

Mafurushi ya nguo yaliyomwagwa chini kandokando. Watu wanachagua, mmoja akiwa amesimama wa kiume mkono upande wa nyuma. Amevalia sharti jeupe na suruali nyeusi, kando yake mwanamke aliyevalia barakoa ameketi na kitambaa cha samawati.

Gari kubwa lenye rangi ya chungwa lilillopakiwa magari kumi tofauti yaliyo na rangi nyeusi, kijani, kijivu, nyekundu miti upande mwingine, manyasi yaliyokatwa ya rangi ya kijani, barabara ya simiti.

Mwanadada aliyevalia koti jeupe kufunika kichwa ashika mashine hii ya maziwa iliyoko na maandishi upande wa juu. Upande wa kando ukionekana mlango wa kuingilia, wenye kidude cha kufungua.

Uwanja uliojawa na magari ya kila aina yakiwa tofautika kwa rangi, nyeupe, nyeusi, rangi ya kijivu. Upande wa mbele kukiwa na jengo lililokuwa rangi nyeupe na mstari wa samawati, mnara, miti ya rangi ya kijani.

Kibanda kilichojaa viazi, vitunguu, hoho, tomato , dania, mama aliyeketi na kushika kisu, kipimaji na watu wawili waliosimama kwa umbali kidogo.

Barabara, mbele magari mawili meupe. Nyuma kukiwa na gari kubwa lenye kusafirisha magari manne madogo meusi yaliyopangwa kwa sehemu mbili, ya juu yakiwekwa kutazama mbele, ya chini yakiangalia upande wa nyuma.

Noti zilizotapakaa, za shilingi mia za Kenya zilizochorwa marehemu Mzee Kenyatta na kando kukiwa na simba wawili wanaotizamana chini kukiwa na bendera ya Kenya na maandishi makubwa.

Jengo lenye vioo zinazowezesha kuona ng'ambo ingine, mataa upande wa juu. Magari yaliyoekwa, moja likiwa katikati lililo na kibao upande wa mbele yenye maandishi meupe, mataa yanayowaka na matairi mawili.

Jua kali mawinguni. Upande wa kushoto, jengo kubwa liliojengwa na mawe lililo wazi. Mkusanyiko wa watu upande wa chini, soko lenye magunia yaliyotandikwa meupe. Kwa ukaribu, wamama watatu walioketi upande wa chini.

Mazingira yenye miti mirefu, watu wanaonekana kutokomea, wawili upande wa mbele. Magari matatu mbele mawili nyuma. Lingine likiwa leusi, matairi mawili, kioo kinachowezesha kuona pande nyinigne.

Mwanamme aliyevalia suti nyeusi na shati leupe upande wa ndani anaetabasamu nywele kichwani mkono kuekeza kwa gari jeusi lenye dirisha moja wazi lengine likiwa limefungwa kando gari jeupe vioo upande wa kushoto.

Vifaa vyeupe yenye maandishi makubwa ya rangi ya nyekundu, watu watatu wanaokaa kama familia, mwanamke na mwanaume na mtoto mdogo mwenye manywele anayenyoosha kidole kuenda mbele kwa kompyuta ya mkononi iliyowekwa magotini.

Mikono miwili ya watu weupe waliovalia nguo nyeusi wa kushoto ukionekana kupokeza wa kulia funguo, gari lidogo sana umeekwa upande wa juu wa karatasi nyeupe, kalamu pembeni, dirisha meusi kwa umbali.

Mijengo iliyo kwa mkusanyika wa karibu, watu walionekana kufurika sehemu inayokaa sokoni, magongo yaliyoekezwa kando, vireti za tomato mti wa papai mwavuli kila rangi.

Magari mawili ya kijivu, moja leusi pembeni. Miti mirefu ya rangi ya kijani. Watu wanaotembea. Mbao mbili zilizolazwa upande wa chini. Chandarua kwa umbali za rangi nyeupe. Wingu la samawati.

Gogo la stima, waya za umeme, miti ya rangi ya kijani, jengo linaloonekana, kivuli kutoka juani la gari lililopakiwa katikati la rangi nyeupe, madirisha ya vioo yenye rangi nyeusi, matairi mawili upande wa nyuma, rangi ya manjano yenye maandishi meupe.

Mijengo ya ghorofa, ya kwanza ikionekana kujengwa muundo wa duara na vioo. Ya pili iliyopakwa rangi nyeupe, chini miti, waya za umeme, magari yanayoangalia upande wa kulia yakiwa na taa na rangi tofauti. Matairi yaliyowekezwa kando.

Mazingira ya kichinjio cha ng'ombe nyama zilizoanikwa kutoka juu watu walio valia kofia na makuti meupe, kioo kinachowawezesha kuna upande wa ndani, ukuta uliopakwa rangi nyeupe na kibandikizi cha karatasi.

Vitu vilivyopangwa sokoni nanasi, paipai, tomato , mlimau, kiti kikiwa pembeni hakijakaliwa na mtu upande wa kulia kuna mama ameketi. Upande wa kushoto kuna mama aliyevalia vazi leupe pia ameketi.

Mazingira kama ya sokoni yaliyomwagwa kabeji. Upande wa chini ukiwa na vireti vya soda. Watu, mmoja kuvalia shati nyeusi. Kando, kukiwa na barabara yenye uchafu. Magunia yaliyolalishwa upande wa chini.

Mezani ya muundo wa mbao iliyowekelewa vitabu, vyenye cover ya rangi ya samawati na kando vikiwa ya rangi nyeupe, mkono ulioshikilia simu yenye michoro ya duara iliyo na rangi. Upande wa chini watu walioshikana.

Jengo kubwa, lililo na mataa upande wa juu na vioo kando, gari lenye matairi mawili wa upande wa kulia, mawili upande wa kushoto, lililo na taa za rangi nyekundu upande wa nyuma.

La biashara. Dirisha lililogawanywa ndogo ndogo. Maandishi ya rangi nyekundu upande wa juu, upande wa chini vioo vinavyoonyesha upande wa ndani. Mchoro wa mayai, mkate, keki, maziwa mala, ng'ombe.

Vijana wawili, mmoja kuvalia nguo nyekundu huku akiingiza mkono upande wa nyuma wa mfuko yake. Kando yake, kijana mwengine ameshikilia mkono mfukoni, nyuma yake kukiwa na mlango wa rangi ya kijani.

Duka lilikokuwa na ndoo ulioingizwa mtungi upande wa ndani na kikapu kilichotengenezwa na mbao, waya, mlango uliopakwa rangi ya kijani na maandishi makubwa meupe.

Shanga zenye rangi nyeusi, kijani, samawati, waridi, rangi ya chungwa, za kuvalia shingoni, kiunoni, masikioni, kitambaa kikubwa cha rangi ya kijani.